Muuguzi ambaye amevaa kofia ya kijani, miwani machoni, ana barakoa mdomoni ya samawati, koti nyeupe, anaonekana ameshikilia sindano. Kuna kifaa ambacho kimo hapo karibu na yeye. Mwanamke aliyekaa kwenye kiti anaonekana kumtazama muuguzi.

Mwana pikipiki aliye kwenye bodaboda . Amevaa helmeti na barakoa. Yuko kwenye mazungumzo na aliyevaa kanzu, ambayo ina rangi ya nyeupe. Kuna vitu zilizoko kwenye chupa nyingi. Kuna lori, kuna miti, kuna mawingu.

Kuna nyumba ambayo ina mabati na maandishi iliyoandikwa, dirisha. Kuna tapu pia ya kuchotea maji. Kuna mitungi. Kuna watu ambao wanaonekana wameinama. Wengine wamesimama, mwingine anatembea. Kuna vibuyu, kuna mawingu, kuna miti ya kijani.

Madaktari waliovaa barakoa, nguo ya samawati, barakoa mdomoni na kofia, wanaonekana wanatazama kitu kilichoko chini, wameangalia upande wa chini. Kuna vitu ambavyo vimewekelewa juu mahali ambavyo vinakaa vibuyu.

Chupa ambaye ina dawa ndani ambazo ni nyeupe zinaonekana. Ina maandishi iliyoandikwa maagizo ya daktari. Inasaidia pia kwa nguvu, pia inakinga afya ya damu na pia ina nambari sitini.

Miti inaonekana kwa umbali ya kijani. Kuna maji yaliyofurika mengi. Kuna mtu aliye kwenye boti , amebeba manguo matresi . Anaonekana amevaa koti ya rangi ya nyeupe na nyeusi, ameshikilia mti.

Muuguzi aliyevaa miwani na koti la nyeupe na nyekundu, anaonekana kumtibu mtoto ambaye ameshikiliwa na msichana ambaye anaonekana kuwa ni mamake. Ana kofia ya nyekundu na sweta.

Mama aliyevaa kofia na barakoa ya samawati, anaonekana kumuekea sabuni msichana aliye na shati ya nyeupe na barakoa ya kijani. Wanaonekana wapo katika harakati ya kuosha mikono. Kuna tanki lililo na maandishi pia.

Katika ofisi ya hospitali kuna mgonjwa aliyevaa saa mkononi. Anaonekana ana furaha. Madaktari wawili waliovaa glasi na risiti mezani.

Viatu vyeupe na nyingine nyeusi, kalamu, kitabu. Watu wawili waliovaa koti za rangi ya kijani. Ndoo mbili zilizoekelewa kwa pamoja.

Askari wawili waliovaa kofia za rangi ya nyeusi, mmoja anatazama nyumba ikibomolewa na wengine. Nyasi, mawingu ya rangi ya samawati.

Chupa ya rangi ya nyeupe, iliyo na maandishi, Dawa za ngono. Tarehe 15 mwezi wa tano. Nambari, 478950-24D.

Sabuni, pahali pa kuwekea vitu, kuna kiti daktari aliyevaa barakoa, glovu mkononi anamtibu mgonjwa aliyelala akitazama upande wa juu meno.

Dawa imeandikwa usieke karibu na watoto mahali ambapo hawafai kufikia. Ina nambari elfu moja. Inafaa ipeanwe kwa mara moja. Ina katoni ya rangi nyeupe.

Karatasi imeandikwa uweke isifikie, watoto ni dawa ya njano, ugonjwa inakunywa mara moja, ina nambari elfu moja, na.

Uso, mapua, mdomo uliofunguliwa ambayo meno yanaonekana ni kama yanang'olewa. Kuna mkono ulio na glovu ya samawati na kifaa ambacho kinatumika.

Mchana, watu wanaoonekana ni waafrika, mitungi, mifereji, mlango wa rangi ya samawati, simu zinazochukua picha na kamera inaonekana.

Chumba hilo lina msaidizi wa daktari, anayemdunga sindano mgonjwa, anayeonekana kuhisiuchungu. Mna vitabu mezani, viti na wote wamevaa barakoa mdomoni.

Mwalimu aliyejishika kiuno, maandishi yaliyoko kwenye ubao. Vviti, mwanafunzi aliye mbele ya akiashiria wengine, huku wakimtazama. Kuna mchanga katika chini.

Rangi ya samawati, sindano iliotandazwa, ilioko na nambari za kupimia kiwango ambazo ni ishirini hadi mia, barakoa, dawa.

Watu ambao hawaonekani vyema. Kunaye anayeonekana amevaa miwani, barakoa ya samawati, koti nyeupe anaweka dawa kutoka kwa chupa kwenye sindano huku akiitazama.

Daktari na msaidizi wake wamevaa barakoa na glovu na mkononi, huku wanamtibu mgonjwa aliyelala akitazama upande wa juu na amefunguwa mdomo wazi, kuonyesha anatibiwa meno.

Chupa iliyo na funiko ya rangi ya kijani na maandishi yalioandikwa, misoli , rubela , mumpsi . Sindano iliyotandazwa iliyo na meshamendi ya kiwango.

Mtoto anayefanyishwa mazoezi huku ameshika miguu na mwanaume. Akimtazama mwanamke pahali pa kuwekea simu moto, mpira ulioko chini na rangi ya kijani kibichi kwenye ukuta.

Mwanamke aliyekaa kwenye kiti amevaa barakoa huku akiandika kwenye kitabu. Mtoto anayetazama kando, televisheni iliyofunikwa na mkoba.

Maandishi yaliyoandikwa, DAWA ZA MAPENZI, NGUVU ZA KIUME, KUMFUNGA MKE AU MUME DHIDI YA HAWA, nambari ya simu ambayo ni 071 mengine hayaonekani, daktari MAMDURI.

Daktari aliyevalia barakoa na saa mkononi anamdunga sindano mwanamke mwenye glass na shati nyeupe. Kuna nyasi na kiti çhekundu.

Nyumba zaonekana kwa umbali. Miti ya rangi ya kijani, tanki. Watu wanaonekana kuwa katika mazungumzo. Wamevaa barakoa ya samawati, shati nyeupe na nyeusi.

Mwanamke aliyeshika pedi za usafi huku akicheka amevaa shati nyeupe. Kuna ubao ulio na maandishi, magari, vyombo nambari tatu na nane na moja na tano.

Mtu aliyevaa vitu za kiugangauganga, manyoya ya kuku, kuna pazia, kalenda, shimo, panga na kiti.

Vibuyu, madawa yaliyoko kwenye ratasi, chupa zilizoandikwa mwaka elfu mbili na kumi sita mwezi wa pili na nambari elfu kumi na tano.

Daktari aliyevaa glasi, saa amemshika mkono mgonjwa aliyekaa, huku wanatazamana. Kando yao kuna risiti ama karatasi.

Watu wanaotembea, maji iliyofurika, magari iliyoanguka, poli za stima, vibanda vinavyonekana kwa umbali, miti ya rangi ya kijani yaonekana.

Ukuta wa kijani. Kwenye meza kuna chupa, faili, kalamu, karatasi. Mwanamke aliyenitazama upande wa chini, amevaa barakoa mdomoni. Kuna kiti, mwanaume.

Daktari aliyevaa barakoa, saa mkononi na glovu na shati nyeupe, anamtibu mgonjwa aliye na nywele nyeusi na herini kwenye maskio.

Dawa iliyowekwa chini, chupa iliyo na rangi ya samawati na nyeupe, imeandikwa ina dawa mia moja ndani na inasaidia katika afya ya mwili na pia inasaidia kwa mifupa.

Watu watatu walioko katika kituo cha stima. Wawili wanafanya kazi. Waa, tatu anatazama chini. Kuna miti ya kijani, mawingu ya samawati.

Maandishi yaliandikwa suluhu ya kuumwa na kichwa. Dawa inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, matatizo ya kisunzi kwa mara kwa mara, tatizo la kipande uso, kizinguzungu kwa mara kwa mara.

Mfuko wa safari ambao umefunguliwa wa rangi nyeusi. Kuna meza ambayo ina vijikaratasi juu yake. Kuna ingine ina rangi nyekundu na madawa iliyowekelewa juu.

Maandishi ambayo ni kuumwa katika viungo vya siri, kuumwa na kichwa, kusikia baridi, ugonjwa wa macho, masikio mdomo shida ya meno, na ulimi.

Msaidizi wa daktari aliye na nywele nyeusi anaonekana kuwa na furaha huku ameshika kalamu na kijitabu, anamtazama mgonjwa aliyeketi kwenye kiti, amewekelea miguu juu kwenye meza.

Mwanamke aliyeshika kibuyu cha dawa chenye maandishi ya daktari Abdalla. Ana kucha zinazopendeza, pete, nywele na necklaci amevaa shingoni.

Daktari aliyevalia glovu mkononi, barakoa anamtibu mgonjwa aliyelala akitazama upande wa juu amefunguwa mdomo kwa ishara anang'olewa meno.

Muuguzi aliye na pete mkononi na kucha zilizopakwa rangi nyekundu. Anamdunga mgonjwa sindano aliyevaa barakoa mdomoni huku akiwa na mapambo ya shanga kwenye shingoni.

Mkulima aliyejikinga kwa utaratibu anapulizia dawa mimea huku amevaa kofia. Kando yake kuna miti ya rangi ya kijani na mawingu nyeupe na samawati.

Mashine ambayo ina watoto wachanga ndani, shuka, kioo kinacho onekana kwa umbali. Mwanaume ambaye ni mweusi amevaa shati nyeupe yenye matone tone na mfuto.

Wauguzi waliovaa barakoa mdomoni, nguo ya rangi ya samawati. Mtoto wa mchanga, kitanda kilicho nashuka nyeupe, mama mjamzito, meza televisheni. Saa iliyoko kwenye ukuta.

Dawa iliyoandikwa imetumika kwa miaka hamsini kupita. Hii haina vitu vilivyoongezewa Ina calcium . Uzito wake ni 500g. Inasaidia kufanya mifupa iwe na nguvu.

Kitambaa, muuguzi ambaye amevaa barakoa na nguo za rangi ya samawati. Kuna mgonjwa ambaye amelala akitazama upande wa juu kitandani. Ana miwani machoni mwake.

Dawa iliyoko kwenye kibuyu chenye funiko ya rangi ya nyekundu, maandishi ya jinsi kuwapata ambayo ni nambari ya simu, usafi na ukuta.

Nyumba iliyo na televisheni, waya ya stima, meza, watu wawili, kitabu, kitanda kilichotandikwa, manguo, mfuko, vyombo.

Mwanamke aliye mjamzito anaonekana kuwa anahisi uchungu amelala kitini huku kuna mwengine aliyevaa barakoa na glovu mkononi.

Mkebe ulio na funiko nyeupe una maandishi ulioandikwa mwarubaini mitishamba ya kukunywa ambayo aina vitu zimeongezewa na mchoro wa mti wa rangi ya kijani na kikombe kando yake.

Kuna kufuli, mfereji unaotoa maji, mtungi, karai, mwanamke aliye chuchumaa anaonekana kuwa na furaha. Nguo zilizoanikwa kwenye kamba, nyumba ya mabati, matawi ya rangi ya kijani.

Msaidizi wa daktari ambaye ni mweupe, amesonga nywele nyeusi, glovu mkononi, amevaa nguo ya samawati, ametazama mtoto aliyemshika na amefunikwa leso ya kinjano.

Maandishi yanayosema vitu ambavyo wafaa kujua na kwa nini wafaa kupata chanjo. Chupa iliyo na dawa na funiko ya rangi ya samawati. Katoni ambayo ina dawa pia.

Mwanamke aliye na nywele ya rangi nyeusi na miwani, anadungwa sindano huku amefunga macho akiwa na barakoa ya rangi ya samawati.

Chupa ilio na funiko ya rangi ya samawati ina maandishi ambayo imeandikwa, kukunywa mara moja kwa dawa ambayo ni sufuri na nukta na tano ya misuli.

Nesi, pahali pa kurushia uchafu. Msaidizi wa daktari anamdunga sindano mgonjwa, amevaa pete na wote Wana barakoa mdomoni na mna kiti.

Maandishi ambaye ni daktari CHIKONKO, KUVUTA MPENZI, BIASHARA NYOTA nambari ya simu ambayo ni 0713419534.

Pahali pa kuwekea vitabu na karatasi, kuna katoni, daktari aliyevaa nguo ya samawati, huku anampa chanjo, mtoto aliyeshikwa na mamake mzazi.

Kuna nesi, mwanamke aliyenyoa nywele ambayo ni fupi nyeusi. Anaonekana kuwa na furaha. Amemshika mtoto mchanga ambaye anaonekana amezaliwa tu hivi karibuni, na anashuka.

Mtu aliyevaa miwani barakoa ya samawati, koti ya rangi nyeupe anapima dawa kwa kutumia sindano kwa utaratibu huku wengine wanaangalia kando.

Shuka iliyo na rangi ya nyekundu, kijani na udongo wa njano, maandishi yaliyoko kwenye shati, saa iliyo mkononi, nywele, mwanamke anayetazama chini kwa umakini.